Afisa wa afya aliyevaa barakoa na fulana yenye mistari, anatoa sindano kwa mwanamke aliyeketi chini, ambaye naye amevaa barakoa na kilemba chenye madoa. Mwanamke huyo anaonekana ametulia wakati anapokea sindano. Tukio hilo linafanyika chini ya hema, kukiwa na kigawanyaji cheupe cha chuma nyuma, kinachoashiria eneo la huduma za afya.

Mfanyikazi wa afya aliyevaa vazi kamili la kujikinga na glovu anampa msaada mgonjwa. Mgonjwa huyo aliyevaa gaoni la hospitali lenye mgongo wazi anaonekana akihangaika kusimama au kukaa. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa wodi ya hospitali au chumba cha wagonjwa.

Mtoa huduma wa afya akiwa amevalia sare ya pinki na barakoa anampa shindano mtu. Mtu huyo amekaa kwenye kiti na anaonekana akipokea chanjo. Wote wawili wamevalia barakoa wakionyesha umuhimu wa ulinzi wa afya.

Kundi la watu wazima wakiwemo Margaret Wanjiru, wamekusanyika katika chumba kinachoonekana kuwa wodi ya hospitali. Mwanamke mmoja ambaye anaweza kuwa mama amelala kitandani, huku mwanamke mwingine akishikilia mtoto mchanga.

Gari la kliniki ya rununu lenye maandishi Beyond Zero Mobile Clinic upande wake. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na gari hilo, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi. Mwanamke mmoja ameshuka ngazi kutoka kwenye gari la kliniki akishikilia nguo au vitambaa.

Lori jeupe kubwa linaloonekana kuwa kliniki ya rununu, limeegeshwa kwenye barabara ya lami. Upande wa lori una mabango na alama mbalimbali, zikiwemo alama ya msalaba wa bluu na picha ya mtu. Maneno mobile clinic yanaonekana yameandikwa kwa herufi kubwa, upande wa gari.

Gari kubwa ambalo linaonekana kuwa kliniki ya simu limepakiwa nje likiwa na mabango yenye nembo ya maandishi beyond zero mobile clinic. Mwanaume mmoja amevaa suti na ameshuka ngazi kutoka kwenye gari huku mwanamke mwingine akionekana akishuka pia.

Gari kubwa lilobadilishwa kuwa kliniki ya rununu linaonekana likiwa limeegeshwa. Kwenye upande wa gari, kuna nembo ya maneno Beyond Zero mobile clinic. Watu watatu wanaonekana wameketi kwenye meza ndogo mbele ya kliniki hio.

Gari la wagonjwa lenye rangi nyeupe limeegeshwa kando ya trela iliyobadilishwa kuwa kliniki ya rununu. Trela hio ina maandishi Mobile Clinic na nembo za mashirika ya afya iliyo, ikionyesha huduma za matibabu zinazotolewa popote.

Vifaa mbalimbali vya meno vimepangwa juu ya sehemu nyeupe. Kuna mswaki wenye mpini wa buluu na kioo kidogo cha meno, pia kuna ala kadhaa za chuma zinazotumika katika matibabu ya meno. Kwa nyuma, modeli ya taya na meno inaonekana, ikionyesha matumizi ya vifaa hivi.

Daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya kinywa, akiwa amevaa glavu za buluu. Anachunguza kinywa cha mtu. Anatumia kifaa kidogo cha meno labda kio kuchunguza meno na fizi. Meno ya mtu huyo yanaonekana kuwa meupe na yenye afya, huku fizi zake zikionekana kuwa na rangi ya waridi.

Mikono miwili yenye kucha zilizopakwa rangi nyekundu inashikilia kompyuta kibao inayoonyesha picha ya X-ray ya meno. Picha hiyo inaonyesha wazi miundo ya meno na taya ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya uchunguzi wa meno.

Wanafunzi kadhaa wanaonekana kuwa vijana wako kwenye maabara wakifanya kazi. Wote wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa ,wakizingatia usalama. Wamekusanyika karibu na meza wakichunguza na kushughulikia vifaa mbali mbali vinavyoonekana.

Meno mawili meupe yaliyonyooka yamepangwa kwa usawa. Jino la mbele limeegemea chombo cha daktari wa meno na chenye kioo kidogo ambacho kinatumika kukagua meno. Kioo hicho kinaonyesha uwaksi wa kitu flani, jambo linaloashiria matumizi yake katika ulaguzi wa mdomo.

Vyombo kadhaa vya meno vimepangwa kwenye sehemu ya zambarau. Vyombo hivi vinang'aa na vimetengenezwa kwa chuma. Kati ya vyombo hivyo kuna kioo cha meno kinachotumika kwa ukaguzi wa meno. Inaonekana kama seti ya vifaa vinavyotumiwa na daktari wa meno.

Afisa wa jeshi anayeonekana kuvalia sare za kijeshi na barakoa ya bluu, anatoa huduma kwa mwanamke aliyevaa nguo zenye rangi nyingi na kilemba cheupe. Tukio hili linaonekana kufanyika ndani ya chumba, chenye ukuta wa ubao mweusi nyuma. Mwanamke huyu ameketi huku afisa akimshughulikia kwa uangalifu.

Daktari wa meno anaangalia kinywa cha mgonjwa kwa uangalifu, amevalia glovu za buluu na anatumia kioo kidogo cha meno kukagua. Mgonjwa amefungua kinywa chake na meno yake yanaonekana yakiwa safi. Hii inaweza kuwa ni sehemu ya ukaguzi wa kawaida wa meno au matibabu fulani ya meno.

Wanaume wawili wamesimama kwenye maji mengi yaliyotuama barabarani wakionyesha athari za mafuriko. Mmoja amevalia fulana nyekundu na kaptula, huku mwengine amevalia fulana nyeupe na kofia ngumu. Nyuma yao, kuna majengo yaliyoathirika na mafuriko yakiwemo nyumba za matofali na jengo la manjano lenye michoro ukutani.

Nyumba ndefu yenye paa la kijani imesimama katikati ya maji yaliyotuama ikionyesha hathari za mafuriko. Kando yake kuna jengo ndogo lenye kuta za rangi ya kijivu, nalo pia likiwa limezungukwa na maji. Kwa mbali kuna miti iliyojaa majani ikionyesha mazingira ya asili.

Mchoro unaonyesha matukio matatu tofauti ya mafuriko makali. Katika sehemu ya kwaza, maji machafu yamejaa barabara na watu wanatembea ndani yake. Sehemu ya pili inaonyesha mtu ameketi juu ya paa la nyumba iliyozama nusu. Sehemu ya tatu inaonyesha mtu mwingine akiwa amesimama juu ya paa uku maji yakiwa yamezama nyumba nyingine. Matukio yote matatu yanaashiria hadhari mbaya za mafuriko.

Moshi mweusi mzito na moto mkali unaonekana ukivuka kutoka kwa jengo kubwa. Watu wengi wamekusanyika barabarani wakionyesha hofu na tahadhari. Taa za barabarani zimesimama katikati ya barabara zikiongeza hisia za machafuko.

Kikundi cha watu kinaonekana kikifanya kazi kwenye boti mbili ndogo zilizojazwa na magunia au vifurushi vyeupe labda vinavyosafirisha misaada au bidhaa. Watu kadhaa wamevaa barakoa za rangi ya buluu wakionyesha umakini wao kwa afya au usalama.

Eneo lililojaa maji ya kahawia likionyesha mafuriko. Nyumba zilizojengwa kwa mabati zikiwa na miundo rahisi zimezingirwa na maji hayo. Watu wawili wanaonekana wakitembea ndani ya maji yaliyotuhama, mmoja wao akionekana akiwa amefikiwa na maji kiuononi. Nguo zimetundikwa nje ya nyumba, zikionyesha maisha magumu katika eneo hilo.

Kundi la watu wamesimama ndani ya maji mengi ya mafuriko wakionekana wamekwama au wanatafuta njia ya kupita. Maji yana rangi ya kahawia na yanafikia magoti au mapaja ya watu wazima yakionesha kina chake.

Mtoto mdogo anaonekana akiosha mikono yake kwenye sinki la maji. Amezama katika shughuli hio akitumia bakuli la kijani kukusanya maji yanayotoka kwenye bomba. Kando yake, kuna chupa ya sabuni ya maji ikionyesha umuhimu wa usafi.

Mandhari ya milima mikubwa na mabonde yenye kijani kibichi yanaonekana. Angani kuna mawingu meupe makubwa yaliyotanda, yakionyesha hali ya hewa ya jua. Miti mingi imefunika milima ikitengeneza misitu minene. Barabara ndogo inaonekana ikipita katikati ya bonde, ikionyesha uwepo wa njia za kupita.

Mti mkubwa umeanguka juua ya gari lililokuwa limeegeshwa kando ya barabara. Matawi na majani ya mti huo yamefunika sehemu kubwa ya gari ,hasa upande wa nyuma na paa. Inaonekana ni kama kulikuwa na dhoruba au upepo mkali kwani huo mti umevunjika kutoka shina lake.

Mandhari haya yanaonyesha eneo lililokumbwa na ukataji miti ambapo vigogo vingi vya miti vilivyokatwa vinaonekana vikisambaa ardhini. Mto mdogo unapita katikati ya eneo hilo, ukionyesha dalili za kukauka au kuwa na maji kidogo.

Barakoa nyeupe imeekwa karibu na chupa ya dawa ya kusafisha mikono yenye rangi ya bluu. Chupa hio ina pampu juu yake ikionyesha ni tayari kutumika kwa urahisi. Mandhari ya nyuma yamefichwa kidogo, yakiwa na rangi ya kijani kibichi inayoashiria mimea au asili.

Mlango wa chuma wenye rangi ya kijivu umefunguka ukiingia kwenye chumba chenye ukuta wa rangi ya bluu. Juu ya mlango kuna ishara yenye maandishi, physiotherapy room 12 ,ikionyesha matumizi ya chumba hicho. Ndani ya chumba kuna pipa la takataka la njano na vifaa vingine.

Mtu ameinama ndani ya friji kubwa ya chuma akionekana akichunguza au kutafuta kitu. Amevalia koti jeupe labda la maabara au la hospitali akionyesha anaweza kuwa mtaalamu wa afya au mtafiti.

Kikokoteni cha chuma kinachotumiwa hospitalini kinaonekana kikiwa na vifaa mbalimbali juu yake. Juu ya kikokoteni hicho kuna sinia yenye chupa na mirija huenda ni vifaa vya matibabu au vya kulisha.

Bendi nyeupe ya matibabu iliyokunjwa imewekwa karibu na makasi ya upasuaji. Bendi hiyo inaonekana kuwa mpya na safi, ikiashiria matumizi ya kimatibabu. Makasi imewekwa juu ya bendi hiyo tayari kwa matumizi.

Darubini ya kisasa imewekwa kwenye meza ya maabara kando yake kuna mirija ya kupimia na vifaa vingine vya maabara ikionyesha maziringira ya utafiti au uchunguzi mashine kubwa yenye rangi ya bluu na nyeupe inaonekana nyuma labda ni kifaa kingine cha kisayansi.

Grafu mbili za kupima uwezo wa kuona zinaonekana zikiwa zimewashwa zikiashiria matumizi ya kitaalamu. Grafu ya kushoto ina herufi zilizopangwa kwa safu huku ile ya kulia ikiwa na herufi na mistari ya rangi. Zote zina mwangaza nyuma zikifanya herufi zionekane wazi.

Kifaa cha matibabu kimefunguliwa kwenye meza, kikiwa ndani ya case ya yake nyeusi. Inaonekana kama otoscope , inayotumika kukagua masikio. Nyuma yake, kuna karatasi yenye maandishi ikionyesha habari ya hospitali au mgonjwa.

Mirija mingi ya plastiki ya vifuniko vyekundu imepangwa kwa uangalifu. Vimefungwa katika vifurushi vya tabaka nne vikiashiria kuhifadhiwa kwa mpangilio. Kila mrija inaonekana kuwa na lebo au msimbo juu yake. Nyuma ya mrija, kuna bango lenye nembo ya True Made na orodha ya vifaa vya hospitali, ikionyesha matumizi ya mirija hii katika sekta ya afya.

Vifaa vya maabara vikiwemo friji mbili, moja ikiwa imewekwa juu ya nyingine. Friji ya chini inaonekana kuwa na milango ya kioo. Inayoonyesha draw za kuhifadhi ndani. Karibu na vifaa hivi, kuna eneo lililowekwa alama clean bench documentation area , likiwa na meza, kiti, na kompyuta ndogo.

Chumba kidogo kinachoonekana kama ofisi au eneo la kazi. Katika chumba hicho, kuna kompyuta ya zamani yenye skrini ya CRT, kibodi na CPU iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Pia kuna vifaa vingine vya elektroniki na vitibiti vya mbali vilivyo tawanyika mezani.

Kifaa cha kusaidia kuskia kinachojulikana kama behind the ear auxiliary hearing earphone kikiwa kumewekwa kwenye sanduku lake na pia kikitolewa nje ya pakiti yake. Kifaa hicho kina rangi ya kahawia isio kolea na kinaonekana kuwa na muundo rahisi.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu cha kielektroniki kimepanga mbele kikiwa na skrini kubwa yenye namba za kijani kibichi. Skrini hiyo inaonyesha vipimo mbalimbali kama vile shinikizo la juu, shinikizo la chini na mapigo ya moyo.

Mwanamume mmoja aliyevaa mavazi ya kijani kibichi ya kazi anamskuma mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu ambaye kichwa chake kimefungwa bandeji. Mbele kidogo mtu mwingine amesimama kwenye counter akionekana akisubiri huduma au taarifa.

Mwanaume anaonekana akiwa ameketi, huku mkono wake mmoja umefunika uso wake, akionekana kama amechoka au amefadhaika. Ameshika simu mkononi mwake na amevaa miwani, pia ana saa mkononi na bangili kadhaa kwenye mkono wake mwingine. Inawezekana kuwa anatafakari au anapumzika baada ya kazi ngumu.

Sanduku mbili za dawa za ibex zinaonekana zikiwa zimewekwa juu ya nyingine zikionyesha bidhaa ya kupunguza maumivu. Kila sanduku linaeleza kuwa lina vidonge ishirini na nne na zinaonyesha viambato vyake vikuu.

Daktari anaonekana akimpatia mtoto mdogo dawa kwa kutumia kijiko cha kupimia. Mama wa mtoto amevaa barakoa na anaonekana akimshikilia mtoto kwa uangalifu. Daktari amevaa glovu za bluu akionyesha usafi na taaluma.

Mtu mzima anaonekana akishika mkono mdogo wa mtoto mchanga akiwa ameshikilia kalamu ya rangi ya bluu. Inaonekana kama anapaka alama kwenye kidole cha mtoto mchanga labda katika sehemu ya kampeni ya chanjo au kurekodi.

Mkono ulio na glavu za bluu unaonekana ukidunga sindano kwenye mkono wa mtu. Mtaalamu wa afya anaonekana akitoa huduma ya matibabu, labda chanjo au sindano nyingine. Sindano imeingizwa kwenye ngozi ikionyesha mchakato wa matibabu.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la daktari na barakoa ya bluu anamsaidia mtoto kuosha mikono yake kwenye chombo cha maji. Mtoto huyo amevaa sare ya shule ya kijani kibichi na barakoa akionyesha anaweza kuwa mwanafunzi.

Vitu vya kuinua vya ukubwa na uzito tofauti vimepangwa. Vizito hivi vina rangi tofauti kwenye mikono. Zikiashiria uzito wake. Baadhi vimeandikuwa uzito wake kama vile 16 kg na 20 kg . Zimepangwa juu ya uso wa ghorofa. Zikiashiria kuwa ziko tayari kutumika kwa mazoezi.

Mpanda baiskeli wa milimani ameketi chini kando ya baiskeli yake akionekana kuchoka au kujeruhiwa. Amevalia kofia ya chuma na mavazi ya kinga. Ikiwemo pedi za magoti. Baiskeli imelala kando yake. Magurudumu yake yakiangalia juu. Mazingira ni ya milima yenye mawe na mimea. Ikionyesha ni safari yenye changamoto ya kupanda milima.

Mwanariadha ameanguka chini kwenye wimbo wa riadha, akishikilia eneo la goti au paja lake, akionekana kuumia. Amevalia kaptula fupi nyekundu na jezi nyeupe na viatu vyake vya riadha vinaonekana wazi.

Mchezaji wa soka amelala chini kwenye nyasi akishika goti lake akionekana ameumia. Mpira mweusi na mweupe wa soka umelala karibu na mguu wake ukiwa bado uwanjani. Mchezaji huyo amevaa soksi ndefu nyekundu na viatu vya soksi vieusi vinavyoashiria yuko katikati ya mchezo.

Jani refu la kijani kibichi linaonekana likisimama wima mbele. Nyuma yake kuna mimea mingine mingi ya kijani kibichi ikionyesha mazingira ya asili labda shamba au msitu. Mwanga wa jua unaonekana uking'aa kupitia majani ukiunda miale ya nuru.

Matawi yenye majani mengi yamejaa kwenye msitu au bustani. Majani yanaonekana kuwa na rangi ya kijani kibichi na yana muundo wa kipekee. Mwanga wa jua unaonekana ukiangaza kupitia majani ukiunda vivuli kwenye udongo.

Mti mkubwa umefunikwa na mimea inayopanda na majani yake ya kijani kibichi yakificha shina lake. Baadhi ya majani yanaonekana kugeuka manjano ikionyesha mabadiliko ya msimu au hali ya hewa. Mwangaza wa jua unatoka upande wa kushoto ukiangazia majani na kuunda vivuli.

Kichaka kikubwa cha mimea yenye majani mengi kinaonekana, kikiwa na maua machache meupe yaliyochipuka. Maua hayo yamechanganyika na majani mabichi yakionyesha ukuaji wa asili. Mimea mingine ya kijani inazunguka, ikionyesha mazingira ya nje, labda bustani au porini.

Mimea wa mgomba wenye majani mapana ya kijani kibichi unatawala, majani mengine yamejifunga yakionyesha ukuaji mpya, huku mengine yakifunguka kikamilivu, mwangaza wa jua unaonekana kupenya kutoka upande wa juu kulia ukiangazia baadhi ya majani.

Njia nyembamba inapita eneo la nyasi ndefu na vichaka ikionekana kama njia ya miguu. Aina mbalimbali za mimea zimeota kando ya njia zikionesha mazingira ya asili au mashamba. Kwa mbali miti mikubwa inaonekana ikifunga mandhari na anga la buluu likichomoza kwa juu.